Gari la petroli limegoga kibanda. Moto limewaka na kufuka moshi. Watu wamezingira sehemu hio, wengine wakirekodi tukio hilo kwenye simu zao uku wazima moto wakijaribu kuuzima. Wakati huo kuna watu wale wanaosimulia kuhusu kilichotokea. Bidhaa zimeteketea hadi mbao zilizotumiwa katika ujenzi.